Kitabu kidogo ambacho kina ujumbe wa kuzuia ugonjwa wa malaria, kimeonyesha mama amelala ndani ya neti pamoja na mtoto wake. Kuna karatasi kadhaa na ujumbe mwingi zaidi upo.

Muuguzi au mhudumu afya amemdunga mama mmoja, aliyekula chumvi, sindano katika mkono wake wa kushoto.

Wauguzi watatu, waliovaa sare ya kijivu, pamoja na daktari mmoja ambaye amevaa koti nyeupe, wanawasiliana huku wakiwa mbele ya madawa.

Mtu aliyepata jeraha kwa miguu yake yote miwili, amewekewa vijichuma virefu kwenye miguu ili kumsaidia kupona haraka. Amelazwa katika kitanda cha wagonjwa.

Mzee mmoja amelazwa katika kitanda cha wagonjwa. Huku akidungwa sindano kwa makalio na daktari aliyevaaglavu na koti nyeupe, na kushika pamba kwa mkono uo huo anaoutumia kudunga sindano.

Madaktari wasiopungua tano, wanafanya upasuaji kwa mtu aliye kula chumvi mno. Huku wote wamevaa barakoa, wamefunika nywele na hata ile koti yao ya samawati.

Mwanamke moja aliye kula chumvi mno anapokea matibabu kutoka muuguzi aliyevaa kofia nyeusi, barakoa na shati ya samawati.

Mtoto asiyezidi mwaka mmoja, ameuinua mkono wake wa kulia, huku akiwa katika kitanda chake ndani ya neti. Muuguzi au mhudumu wa afya anaangalia mtoto huyu akiwa amefurahi.

Mwili wa lori ambayo iko na magurudumu, ni kliniki ambapo watu huenda kutibiwa, kupokea mawaidha na hata kupata vitu vingine ambavyo vinalingana na afya.

Wauguzi wasiopungua wawili wako katika kliniki ambapo wanajamii wote wamealikwa ili kuzungumza nao na kupewa ujumbe.

Katika kliniki kuna mlolongo mrefu ambao umepangwa. Kliniki hiyo imeunganishwa na kichwa cha lori na kusimama kwa magurudumu kwani inaweza kuenda mahali popote.

Meno ya mtu anayehudumiwa, kwani ameenda kushughulikia afya yake ya meno, imefunguliwa. Ana mapengo ya meno tatu chini na moja juu.

Daktari wa meno, anamhudumia mteja wake mmoja huku akitumia kifaa cha kuangalia, kwani ameufungua mdomo wake na kuingiza huko ndani.

Muuguzi anayefanya kazi kwa jeshi amevaa sare rasmi yao. Amejivalisha pia barakoa na glavu huku akimhudumia mama kwa kutumia vifaa vyake vya kuangalia meno.

Daktari wa meno anatumia kifaa cha plastiki kufungua mdomo wa mteja wake ili kupata kazi rahisi kubrashi kutumia kifaa chake cha kijani kibichi kila jino.

Daktari wa meno aliyevaa glovu ya samawati amefungua mdomo wa anayehudumia na kuonyesha meno yake. Afya ya meno ni bei ghali mno na watu wengi hata hawapigi mswaki.

Tangazo la kuwasaidia watu walioadhirika na shida ya meno limewekwa katika mashati ambapo wanaambiwa wanakufurahia midomo yao. Njia hii ni mojawapo ya kuleta ujumbe kwa wananchi wanafaa kutunza meno yao kwa kupeleka kwa daktari au kufanya vitu vya usafi.

Daktari wa meno, ameufungua mdomo wa mteja wake na kuonyesha uozo uliopo wa meno isiyoopungua mbili, zimebadilisha rangi na kuwa nyeusi badala ya nyeupe.

Daktari wa meno anatumia kijibrashi kidogo kusafisha jino Moja la mteja Wake. Amevaa glovu ya samawati na ametumia vidole vyake vya mkono wa kushoto kufungua na mkono wa kulia kushika brashi.

Daktari wa meno ameshika vifaa vyake viwili, moja ni kioo cha chuma, na kingine ni cha kuokota kwa mikono yake miwili. Amevaa glavu ya zambarau.

Mtu ametabasamu na kuonyesha meno yake iliyo safi mno. Ni mafrika na ana kipengo katika pande ya juu ya mdomo wake.

Daktari wa meno ametumia mkono wake wa kulia kushika vifaa vyake, ikiwemo kioo cha chuma, na ametumia glavu pamoja na koti yake nyeupe.

Daktari wa meno ameshika kifaa kimoja huku vingine vikiwa katika meza, kama vile makasi na hata kioo cha chuma.

Mwanamke aliye na nywele nyeusi refu mno, amepiga tabasamu kuonyesha meno yake iliyo nyeupe na imerembeka kwelikweli. Afya ya meno ni mojawapo inayotupiliwa mbali, hasa nchini Kenya.

Mtu aliyekua na pengo la meno ya chini idadi ya nne amewekewa na daktari wake wa meno, sasa anaweza kutabasamu bila kuogopa.

Katika makazi duni, mafuriko yamewakumba wanaoishi huko. Watu wanaofanya kazi ya dharura ya kusaidia watu wamekuja kuwaokoa na wanaonekana kutumia vifaa vya kutumika kwa maji ili mtu asizame.

Watu tano, wanaofanya kazi ya dharura ya usaidizi wa watu waliokumbwa na matatizo, wanatembea huku wakielekea mbele.

Gari dogo la kusafirisha wateja aina ya tuktuk, liko barabarani, huku mafuriko yakiwa yamekumba wananchi. Watu wanaofanya kazi ya dharura ya usaidizi wanasaidia kusongesha trafiki.

Wazima moto wasiopungua tatu wameshuka kutoka gari lao la kuzima moto jekundu na wamevaa sare fanana.

Miti mingi imekatwa katika msitu, na mahala ambapo imefanyika, mto umewacha kuleta maji, kuonyesha kwamba ni muhimu sana kuwa mazingira yote yawe na miti ili maji iwe, kwani miti huleta mvua.

Kituo cha usafi ambacho kimewekwa tanki kilichojazwa maji, pamoja na sabuni, kimewekwa katika vijichuma vya kijani kibichi. Njia hii imesaidia watu kuepukana ka kuumwa kwa tumbo na hata kuhara na kuendesha.

Ndoo ambayo ni rangi ya uwazi, imetengenezwa kwa kuweka mfereji kando ili kusaidia watu kunawa. Njia hii ni mojawapo iliyotumika sana kwa usafi wakati ambapo Corona ilikita mizizi hapa duniani.

Matunda kama papai, tufaha na machungwa pamoja na nyingine na hata mboga kama vile brokoli na nyingineyo ni mojawapo inayojenga mwili zaidi na kuzuia maradhi.

Kifaa cha madaktari cha kupima sukari kwa damu, na shinikizo, linaonekana. Kuna mgonjwa aliyewekwa kwenye kitanda cha wagonjwa.

Daktari aliyevaa sare yake ya koti nyeupe anamwongelesha mgonjwa huku akiandika anayoyaskia katika karatasi yake ya samawati. Kuna tarakilishi kwenye meza ya daktari huyo.

Ambulance limefungua nafasi yake ya nyuma na limesimama kwa magurudumu yake manne. Mazingira yanaonekana kuwa ya hospitali kwani mtu ameletwa au mngojwa anaendewa.

Kifaa cha kupima shinikizo ya damu pamoja na sukari kimewekwa katika sanduku yake na bado hakijafunguliwa. Kimerahisisha kazi kwani mtu anaweza kua na chake badala ya kwenda katika hospitali.

Mtu mmoja, aliye na jeraha kubwa mno kwa mguu, anasaidiwa na daktari huku amewekewa vichuma vya kumusaidia kutembea na kupona kwa haraka.

Katika mahospitali nchini Kenya madaktari na wauguzi huwa kidogo na hawawezi kuwahudumia wagonjwa wote kwa hivyo huwa wanachoka na kila mara kwenda mgomo kwani wanafanya kazi mingi na kupata malipo kidogo.

Mtu mmoja aliye mchafu mno na amevaa patipati ya samawati; amefungwa nyororo kwa miguu yake na moja iko na kufuli. Hii inaashiria kwamba afya yake ya kiakili ni duni mno.

Daktari ameshika karatasi huku akiandika na kumwambia mgonjwa wake kitu ambaye ameushika kichwa chake kwa mkono wake wa kushoto, kwa njia ya kuonyesha kwamba habari anayoipata haijamfurahisha.

Kuna dawa kutoka kampuni ya Calpol ambalo linapeana nafuu kutokana na maumivu ya masikio, kichwa, na hata kuchanja na kuzuia mafua.

Dawa la paracetamol linaloitwa Critmol limewekwa katika sanduku yake. Lintumika kuponya kutokana na homa, joto au baridi ya mwili na hat kichwa kuuma.

Mama amemshika mtoto wake asiyezidi miaka miwili na daktari anampa chanjo kupitia tone inayoingia kwa mdomo.

Mhudumu wa afya aliyeva glavu nyeupe, anafinya kitu ambacho kinatoa kijitone, na kuliingia kwa mdomo wa mtoto mmoja. Hii ni njia mojawapo ya kupokea chanjo.

Wamama watatu, waliovaa shati nyeupe, wote wamewabeba wana wao wasiozidi mwaka moja, ili wahudumiwe. Ni vizuri watoto kuchanjwa wakiwa bado wachanga hivi.

Mtoto asiyezidi miaka miwili ambaye amepokea matibabu kwani amevalishwa bendeji katika kichwa na mkono wake amelala huku mama akiweka kidole chake katika mkono wake wa kulia.

Kina mama wengi wamewaleta watoto wao ili kupokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Ni muhimu kuchanja watoto ili kuzuia maradhi kama vile ya Polio na hata Malaria.

Muuguzi aliyevaa koti ya samawati, ameshika mtoto kwa mkono wa kushoto na kuangalisha uso wake juu, ili kumpa tone la chanjo kutumia mkono wake wa kulia.

Katika kifaa cha chuma kilichotengenezwa na kuwekwa mfereji ili kupitisha maji, kuna mtoto mmoja anaitumia pamoja na sabuni kuosha mikono yake. Maji chafu yanaenda kwa ndoo na yatatupwa mahala panapostahili .

Stesheni za usafi zimewekwa mita moja kando ya nyingine. Ni tatu na zote zinatumika na wanafunzi waliovaa barakoa kuosha mikono.

Kuosha mikono ni mojawapo ya kuzuia magonjwa yanayosababishwa na uchafu kama vile; kuhara au hata kuumwa na tumbo.

Mchezaji wa kandanda aliyevaa sare ya nambari kumi anapokea matibabu huku kukiwa na kifaa cha kumbebea ikiwa atakuwa ameumia sana. Mhudumu anaweka bandeji kwa mguu wake wa kulia.

Shamba la mahindi iliyoanza kukomaa linaonekana. Kuna magugu mengi, kwani wakati wa kupalilia ulikwishapita.

Mimea ya vitunguu imepandwa kando ya nyingine ambayo ni msitu tu. Mimea hii inatumika kuongeza ladha ya chakula.